Huu ni mmea wa ndizi, mmea huu uko kwenye shamba ,pia kuna ndizi nyingi ambayo imekusanyika mahali pamoja, pia kuna majani ya kijani ambayo ni majani ya mti wa mndizi.

Kuna gari ndogo ambaye kuna vitu, kuna chombo ambazo zinawekewa maziwa. Kuna mtu ambaye anaonekana kutia maziwa kwenye chombo hizo. Mtu huyo amevalia jaketi ya nyeusi, suruali na kuvalia helmeti kwenye kichwa yake. Mtu huyu inaonekana ni mwendesha pikipiki.

Kuna mtu ambaye amesimama kando ya ng'ombe. Mtu huyu ameweza kuvalia shati ya nyeupe, suruali na gambuti nyeupe. Pia ng'ombe hii ni nyeupe pamoja ina rangi ya nyeupe pamoja na na rangi ya nyeusi.

Kuna mtu ambaye anatia maziwa kwenye chombo kingi anatoa maziwa kwenye chombo ingine pia kuna chombo ambazo zinatumika kuekewa maziwa nyuma yake. Nyuma yake pia kuna jengo ambalo liko hapo.

Kuna mkulima ambaye anakamua ngo'mbe. Ameweza kuchuchumaa chini, na ngo'mbe yake imeweza kusimama. Ngo'mbe hii ni rangi ya browni . Mtu huyo chini yake kuna ndoo ya samawati ambaye inatumika kuekewa maziwa.

Kuna shamba hapa, shamba hii ni aina ya mti ya aina ya ndizi, shamba hii ina mimea mingi sana, mimea hii inajulikana kama ndizi, na rangu yake ni rangi ya kijani.

Kuna mtu ambaye anakamua ng'ombe. Ng'ombe hii inaweza kukamuliwa na maziwa yake kutumia kwa njia tofauti tofauti. Maziwa hayo yanaingia kwenye ndoo ambayo mkulima ameweza kushikilia hapo chini.

Hii ni mmea wa ndizi. Mmea huu unaweza, ndizi hii inaweza kukuliwa kwa kupikwa. Ndizi hii ni rangi ya kijani, bado iko kwenye mti wa ndizi.

Mimea, kuna miti mingi hapo. Mti hii ni aina ya ndizi. Kuna ndizi ambazo zimeweza kuminginia hapo na kuwa kwenye shamba hili ni shamba la ndizi.